Kilimo cha matunda aina ya zao ni mapapai, mtu mmoja anavuna papai kutoka kwenye mti ili aende akalitumie kwa matumizi yake, Na mapapai haya yamepangwa kwa mstari mzuri ili kuachia nafasi ya watu kuvuna.

Eneo hili wapo wamama ambao wamekwisha kuvuna zao la kahawa tayari kwa kuchambua ili wahifadhi kwenye mifuko kwa ajili ya kusafirishwa kwenda kuchakatwa ili sasa itolewe kahawa ama unga wa kahawa.

Eneo hili ni eneo la makazi ya watu, ambapo kuna fensi imezungushwa kwa ajili ya kulinda usalama, na eneo hili pembeni ama ndani wamepanda mimea ufahamika kama migomba, pembeni kuna miti mingine inatoa hewa safi katika eneo hili.

Kilimo cha nyanya ni mojawapo ya kilimo muhimu na kinachopendwa sana ulimwenguni ikiwa ni zao la chakula na biashara. Nyanya huweza kulimwa karibu na maeneo yote ilimradi tu hali ya hewa na udongo viwe vimezingatiwa. Kuna mwanamke mmoja anaonekana anapitia kwa ajili ya kuvuna nyanya hizo.

Wanawake wanachambua nafaka hii inajulikana pia kama kupepeta au kuchagua nafaka, sehemu hii ni muhimu sana ya mchakato wa baada ya mavuno na maandalizi ya chakula katika kaya nyingi hasa vijijini.

Eneo la shamba mahali ambao wamekwisha vuna zao ama bidhaa ya kabichi, tayari kwa ajili ya kuzipeleka katika usafiri na sehemu hii kuna mtu mmoja amesimama amezishikilia hizo kabichi ishara ya kwamba ni anaweka ulinzi na usalama ili zisiweze kuja kuibiwa.

Eneo ambapo mkulima ameshikilia zao la tikitimaji, huku matikiti maji mengine yakiwa ardhini tayari kwa kuwekwa vizuri na kupelekwa eneo la khifadhi matunda hayo ili yafikishwe eneo la soko.

Eneo hili ni eneo la kusikia mbegu ambapo mbegu hizi zimekwisha kumea na kutoa mmea. Sehemu hii inaonyesha ni sehemu ambayo inalelewa kwa ajili ya hiyo mmea kukua, ili kuweza kupelekwa katika mashamba ili kuendelea kumea vizuri ikiwepo mashambani. Imepangiliwa katika mtiririko mzuri kwa ajili ya kupelekwa kwa ajili ya kupanda.

kilimo mboga mboga na umwagiliaji unaendelea, mbogamboga hizi aina ya chainizi ama spinachi zinamwagiliwa kuashiria kwamba, eneo hili lilikuwa kavu hivyo linahitaji maji na ndio maana kuna kilimo kinachoendelea cha umwagiliaji.

Hichi ni kilimo cha umwagiliaji kinachopita katika zao la maharage. Kilimo hichi kinasaidia wakati wa kipindi mvua ziko chache ama muda ardhi haina maji. Sehemu hii wamepanda maharage, ili wahakikishe maharage yanakua vizuri, wanahitaji pia maji; hivyo wameweka kilimo cha umwagiliaji.

Mashine ama mitambo inayotumika katika kuvuna. Mashine hizi zimetengenezwa kwa ajili ya kuvuna mazao mengi kama ngano au mahindi na mazao mengine kama ya mizizi au matunda. Hii mitambo imepunguza kazi za mikono na kupunguza uchovu kwa watu kwa ajili ya kuvuna.

Utayarishaji wa mashamba kwa kutumia mitambo ama vifaa aina ya trekta. Hivi vifaa vinaambatana na hatua muhimu au kadhaa, ili kuhakikisha udongo unakuwa tayari, kwa kupanda na mimea kustawi.

Eneo la wazi ambapo kuna utayarishaji wa shamba, na utayarishaji huo unafanyika kwa kutumia mitambo ama mashine zinazofahamika kama trekta. Hii hufanywa kwa hatua kadhaa muhimu ili kuhakikisha udongo unakuwa tayari kwa kupanda na mimea kustawi.

Kilimo cha mabomba, kwa kawaida hurejelea matumizi ya mabomba katika mifumo ya aina mbalimbali, haswa kwa ajili ya umwagiliaji na pia kwa ajili ya kilimo cha bila udongo. Kilimo hiki kinaonyeshwa hapa kimesimama wima na mabomba yamepita na mimea imeota.

Uvunaji wa mahindi huanza baada ya kukomaa kwa mahindi ambayo ni hatua muhimu ya kuamua ubora wa nafaka na muda wa uhifadhi. Sehemu hii kuna mahindi yaliyokwisha kukauka, tayari kwenda kuchakatwa ili yatoe bidhaa ya unga.

Eneo hili ni eneo muhimu sana na eneo la kipekee la kiikolojia. Eneo hili kuna mto unaotiririsha maji huku katika huo mto kuna mawe, kando ama pembezoni mwa mto huo kuna miti iliyojiotea kiasili.

Kilimo cha mabomba, kwa kawaida hurejelea matumizi ya mabomba katika mifumo mbalimbali ya kilimo hasa kwa ajili ya umwagiliaji, na pia kwa ajili ya kilimo bila udongo. Mabomba haya yakiwa tayari yamekwishawekwa kwa ajili ya kilimo cha mabomba.

Kilimo cha mabomba huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo badala yake mizizi huwekwa moja kwa moja kwenye maji au nyenzo isiyo na udongo kama vile pamba au miamba au kokoto au mbogamboga na kupewa mchanganyiko wa maji yenye virutubisho vyote vinavyohitajika.

Kilimo cha mabomba katika mifumo mbalimbali ya kilimo, hasa kwa ajili ya umwagiliaji na pia kilimo cha bila udongo. Kilimo hiki ni muhimu kwani inasaidia kwa ajili ya kukuza mimea na kunenepesha mimea, mimea hii ikiwa imeota kwa kutumia kilimo hiki cha mabomba.

Kilimo cha mabomba kwa kawaida hurejelea matumizi ya mabomba katika mifumo mbalimbali ya kilimo haswa kwa ajili ya umwagiliaji na pia kwa ajili ya kilimo cha bila udongo, kuna mabomba ambapo mimea yameota inaashiria kilimo hichi ni cha mabomba.

Eneo hill kuna shughuli inayoendelea ya kilimo cha mabomba, ambapo mimea hii haihitaji udongo isipokuwa ndani yake kuna maji ambayo yamekwishawekewa virutubisho, vitakavyoisaidia mimea hii kumea vizuri bila kuwepo na udongo wowote.

Eneo la shamba ambapo kuna kilimo kinaendelea. Kilimo hichi ni kilimo cha zao la mahindi ambapo mahindi hayo yamekua katika mwendo mzuri, kumaanisha ardhi hii inarutuba na maji ambayo inayasaidia mahindi haya kuweza kustahimili ardhi na hali ya hewa.

Kilimo cha umwagiliaji kinachofanyika katika eneo lililopandwa mboga. Kilimo hichi kinafanywa mara nyingi katika sehemu ambazo zinapitia ukame ama sehemu zingine ambazo mvua ni chache.

Kilimo cha umwagiliaji ni mfumo wa kutoa maji kwa mimea kwa njia bandia tofauti na kutegemea mvua pekee. Huu ni mkakati muhimu sana hasa katika maeneo yanayokabiliwa na mabadiliko ya tabia ya nchi au ukame.

Eneo la wazi lililo na miinuko pamoja na tambarare, huku katikati limegawanyika kwani barabara inapita. Eneo hili linaonyesha ni eneo ambalo gari zinapita kwa ajili ya kufanya utalii, ng`ambo ya barabara kuna miti na manyasi mafupi yaliyojiotea kiasili.

Eneo hili limepitiwa na mto huku kando ya mito kuna ardhi iliyokuwa wazi. Ardhi hii ina mimea iliyojiotea kwa asili kutokana na kwamba sehemu hii inamaji inayosababisha mimea hii kumea na kuwa kijani muda wote. Mto huu unaoneka ni mto usiokuwa na majira.

Eneo hili linaonesha hali ya ujangwa kwani mimea mahali hapa inakuwa ni miembamba lakini pia ardhi inakuwa kavu na majani yanakuwa makavu au yamekwisha kauka. Sehemu hii kuna upepo kwani kuna miti mingine inakuwa imepulizwa na upepo kwahiyo eneo hili linaweza kuwa na hali ya hewa ya ujangwa.

Mazingira haya ni mazingira ya ukanda wa pwani au ukingoni wa maji, ambapo ardhi hukutana na maji huku kukiwa na miundombinu ya binadamu na mimea asilia.

Eneo hili limezungukwa na miti lakini pia kuna maji katikati ambapo kati ya hayo maji kuna kama ardhi kidogo kama kisiwa kimeotesha miti, huku pembeni kuna milima mikubwa inayohashiria eneo hili ni eneo lina maji mengi.

Eneo la wazi lenye mwinuko pamoja na bondeni. Eneo hili linaonekana ni eneo lililokuwa linatumika kwa shughuli za kilimo kwasababu eneo hili limetengenezwa vizuri lakini vilevile eneo hili limezungukwa na miti mbalimbali inayofanya sehemu hii kuweza kuwa na hali ya hewa yenye usafi na salama.

Mchakato wa kuchukua asali kutoka kwenye mizinga bila kuharibu koloni la nyuki au kuathiri ubora wa asali, Ni muhimu sana kufanya shughuli hii kwa uangalifu na vifaa sahihi. Kuna mtu mmoja analina asali bila kuharibu makazi ya nyuki.

Kilimo cha ufugaji ambapo mifugo inafungiwa bandani inayojulikana kama vile mfumo wa fuga bila ruhusa. Mfumo huu ni maarufu kwani kwa wafugaji wenye ardhi ndogo, au wale wanaotaka udhibiti kamili wa afya na lishe za mifugo yao kuwafuga bandani. Mbuzi hawa wanafugwa bandani ili kuangaliwa afya zao.

Eneo hili ni eneo la nyumbani linalojihusisha na ufugaji wa mifugo aina ya bata. Bata hawa wanaafya kwani eneo hili limezingirwa kwa ajili ya kutokuachia bata wakapata shida yoyote nje ya eneo hili. Pembeni kuna msichana mdogo akifurahia kuona hawa bata.

Sehemu ya kilimo na ufugaji, ambapo tayari wamekwisha kuvuna katika haya mashamba na hawa kuku wapo kwa ajili ya kujipatia chakula, ama kujitafutia chakula kwa ajili ya kupata afya na waendelee kuishi. Kuku hawa na wengine wapo wanakula, wengine wakiwa wanashangaa kwamba wameshiba.

Aina ya ndege wa porini anayejulikana kama kanga ambaye pia hufugwa. Kanga huyu yupo na vifaranga vyake wakiwa wanatafuta chakula. Eneo hili ni eneo lenye nyasi fupi, hivyo linaweza kuwasaidia wao kujipatia chakula.

Eneo hili ni eneo ambalo lina ukame, hivyo kuna kilimo kinaendelea cha umwagiliaji. Kilimo hiki ni muhimu kwani wakati wa kipindi cha ukame ama msimu wa mvua chache kunahitaji maji ili kukuza mimea hiyo na hivyo kinatumika kilimo cha umwagiliaji.

Eneo hili linafanyika kilimo cha umwagiliaji kwa sababu eneo hili udongo wake ni mkavu sana na hivyo unahitaji kuwepo na maji. Hivyo wakulima wameshauriwa kutumia kilimo cha umwagiliaji. Pembeni kabisa kuna watu wakifuatilia maji je yanafanya vizuri katika kumwagilia mbegu hizo ili ziweze kumea na kutoa matunda.

Eneo linalofanya kilimo cha umwagiliaji mimea, ikiwa imeota kwa kutumia kilimo hicho cha umwagiliaji, kilimo hichi ni muhimu kwani kinasaidia kipindi mvua zinakuwa chache na hata ukame unapojitokeza.

Eneo la shamba ambapo shughuli inayofanyika ni shughuli ya kuvuna na pamoja na kuhifadhi bidhaa hiyo, eneo hili ni eneo ambalo linajishughulisha na kilimo cha mahindi watu wakiwa wanapokuchua mahindi na kuweza kuyatia katika mifuko ili kuepuka wadudu wanaotokana na mahindi hayo.

Eneo hili ni kitalu cha miche. Ni eneo maalumu lililoandaliwa na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuzalisha na kukuza miche au mimea michanga hadi itakapokuwa na umri mkubwa unaufaa kwa ajili ya kupandikizwa kwenye shamba la kudumu.

Eneo hii ni eneo linalojiendesha katika shughuli za kilimo; ardhi hii inaonekana ni ardhi yenye rutuba, hivyo inaisaidia mimea hii kukumbwa na kumea vizuri na kujipatia chakula. Mimea hii imepangiliwa katika mtiririko mzuri kwa ajili ya kukua bila kupata changamoto yoyote.

Kasha lililobebelea mbegu za mapapai. Mbegu hizi mtu amezishikilia ili aweze kwenda kusia, ili aoteshe mapapai haya. Mapapai haya yanaonekana ni makubwa na ambayo ni matamu, lakini pia yamefanyiwa utafiti na kuonekana ni mbegu nzuri.

Mbwa hawa wanatoa ulimi nje; hii ni tabia ya kawaida na ni muhimu sana kwa afya yake kwani kuna sababu zinazomfanya atoe ulimi nje, sababu hiyo mojawapo ni kwamba hawezi kutoa jasho kwa kutumia mwili wake hivyo inambidi aweze kufungua mdomo ili kupunguza joto la mwili na wakati mwingine ni mazoezi ama michezo.

Madaktari wa mifugo ambao wanawatibu mbwa au mbwa daktari; ambao wanawasaidia katika kuwasimamia afya na ustawi wa mbwa hao ili kujua maendeleo yao. Madaktari hao wanne wako wanawatizama hao mbwa kuangalia afya zao.

Hifadhi ama pori na misitu, ambapo kuna ardhi inaonesha ukame na miti iliyoizunguka membamba, na hivyo kuna twiga amesimama karibu na makazi, akiwa anatoa ulimi wake.

Eneo la pori na misitu ama eneo la hifadhi ambapo tembo wamewekwa katika eneo la uangalizi, kwaajili ya kuangalia ukuaji wao na kuangalia mienendo ya afya zao sehemu hii imeambatana na watu wa hifadhi.